Mahali hapa shughli za biashara zinaendelea, ikithibitishwa kwa kuwepo kwa duka hili, ambapo kuna maandishi yanayoonyesha kwamba pia shughli ya kuweka na kutoa pesa inaendelea ,tena kuuza vitu mbalimbali zinaendelea .

Huku vifaa vya dhamana vikiwa vimeanikwa hapa kwenye kibanda hiki wakitarajia wanunuzi. Inamaanisha kwamba kunao uwezekano kupata hela kutokana na hivi.

Maandishi haya yakizingatia uboreshaji wa afya kwa urejelea kwamba usije ukachelewa hadi upate kwamba umeathirika. Kisha kuna nambari ambayo unafaa ukapige iwapo kuna tukio lolote.

Ni kwenye duka kuu ambapo mwanadada huyu ambaye ni mfanyikazi kwenye duka hili anaendelea kuhakikisha kwamba vifaa vimepangana kwa njia nzuri inayofaa, ili mnunuzi anapokuja anaona anayohitaji kwa njia ya urahisi na kulichukua.

Tunaporejelea hapa tunapata manoti ya shilingi tofauti kama vile tunarejelea noti ya shilingi mia tano ikiwa imewekwa pamoja na maelfu maelfu. Zote kwa pamoja ukitazama tunapata kwamba kuna mia tano na mia tano kwa jumla ni elfu kwa hivyo zimewekwa maelfu maelfu.

Ni kwenye sehemu za kuuza nyama, ambapo wanaoshughulika wanaendelea kushughulika wakati tayari nyama imekatwa ikahifadhiwa kungoja wanunuzi.

Gari ni mpya, imewekwa kwenye chumba hiki cha kuhifadhi magari kabla mwenyewe kulipokea na kuanza kulitumia.

Gari imefunguliwa milango ya mbele, wakati huo kifunguu ya gari imewekwa juu ya milango, lango ikiwa wazi.

Hii ni idhini kwamba mtu huyu amehakikishiwa kwamba hana kosa lolote katika nchi na amethibitishiwa kwamba ana uwezo wa kutembea kila mahali, pasi na kushukiwa kuwa yeye ni mhalifu.

Kuna aina tofauti ya magari zilizosimama hapa. Watu wakitoka kwenye magari inayoonyesha kwamba kulikuwa na shughuli inayoendelea ndio maana wenyeji wakazisimamisha hapa kwa shughuli hizo.

Vinywaji hivi vimepangwa katika utaratibu huu wa kuwezesha mnunuzi anayekuja kununua, kwa mfano akihitaji maziwa, akihitaji vinywaji vinginevyo, anazipata kwa njia ya urahisi.

Machungwa, ndizi, mboga, vitunguu na vinginevyo vimewekwa katika mpangilio yao kwa laini, ikionyesha kwamba shughuli za uuzaji zinatekelezwa hapa.

Kuna uboreshaji wa afya katika michoro hii kuna andiko na maandishi haya yanazingatia wema na uboreshaji wa afya.

Magari haya yamo na yamesimamiswa na wenyewe, kumaanisha kwamba wenyewe ni kama wako na shughuli ya hapa na iliyowaleta.

Kwenye mkono hili kuna manoti, pesa zinazotumika nchini Kenya, maelfu maelfu zilizopangwa moja moja.

Ni kwenye benki, wanaohudumu kwenye benki wanashughulikia watu hawa wanaokuja kwa hali au kwa ajili ya kutoa pesa, na wengine kwa kuweka kwa matumizi ya awali ama ya baadaye.

Hapa ni sokoni. Watu wanashughulika, wengine hapa wakiuza vitu aina tofauti tofauti, kwa kuwangoja wanunuzi pia. Wanakuja kwa kuzipokea vitu wanavyoviuza.

Ni kwenye msafara wa magari ukielekea sehemu moja linalodhibitisha kwamba, kuna uwezekano kuwa magari haya yana sababu yakuelekea mahali pale.

Kuna MPESA, inayoonyesha kwamba kuna shughuli za kuweka pesa na kutoa. Kurudi kando kuna duka la kuboresha urembo kwa jinsia ya kike, kwa kufanya kazi ya kushughulikia nywele.

Jengo hili lina duka, duka ambalo linawasilisha uuzaji wa maziwa na vitu vinginevyo kama soda na hata zingine tofauti.

Tunarejelea kuwepo kwa uboreshaji wa afya kwa onyesho hii katika maandishi yanayoonyesha hapa onesha umuhimu wa uboreshaji unaoendelea hapa na yanayohitajika kwa muda wa mwezi kwa shilingi mia tano.

Kuna aina ya viatu, viatu hivi vinauzwa, vimepangwa tofauti tofauti kulingana na kiwango chao na pia zimepangwa zikisubiria mnunuzi ,maanake ni kwenye soko.

Ni kwenye duka, pia hapa kwenye duka kuna shughuli zinazoendelea. Zile za kuweka pesa pia na kutoa pesa. Kwenye milango ya duka kuna anayehudumiwa, pia amekuja kupata huduma zinazoendelea huku.

Tuna mavazi hapa, aina tofauti tofauti na rangi yao, ambazo zimepangwa. Pia tuna viatu, hivi vimepangwa kwa pamoja vikiwa na maana, kuna subira kwa mnunuzi ili aje azinunue.

Kwenye karatasi, kuna andiko linaloonyesha kwamba ,kwenye duka hili, kuna baadhi za vitu vinatengenezwa hapo. Kama vile kuna kutoa pesa na kuweka pesa, inaendelea hapo. Na kisha kuna bidhaa aina tofauti pia zinapatikana.

Ni gari iliyo na nambari KCM 709K, iliyo kwenye safari ikielekea mahali. Inaonyesha kuwa dereva anashuguli mahali anaharakisha kufika.

Mtu huyu ijapokuwa amebeba simu kwenye mikononi, mkono moja ukiwa umeubeba ingine inashughulikia kwa kuubonyeza na kutafuta sehemu anaotaka kuishughulikia.

Ni kando ya barabara panapoendelea shughuli za kuuza hapa na pale. Tukitazama tunapata duka, mbele ya duka tunaona ndizi, matunda kama vile machungwa zikiendeleza kuuzwa wakati njia za kusafiri pia zinaendelea.